Eneo la uzalishaji umeme linaonekana likiwa na mabomba mengi ya chuma. Miundo ya paa na majengo kadhaa. Moshi unatoka kwenye minara ya kupoeza iliyopangwa kwa duara.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa umeme au kiwanda fulani kiko katikati ya milima na mimea ya kijani kibichi. Moshi mweupe unatoka juu ya paa la jengo kuu, kuashiria kwamba kinatumika kikamilifu.

Tembo mchanga amesimama kwenye udongo mwekundu, akitumia mkonga wake kujirushia mchanga mgongoni. Tembo huyu anaonekana kufurahia mchezo huo wa kujichafua, huenda amejichafua kwa mchanga ilikujikinga na jua au wadudu.

Mto mchafu unapita katikati ya mitaa ya makazi duni, ukiwa umetengwa na nyumba za mabati. Upande wa kushoto kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati na nguo zimetundukwa nje.

...miti na miamba yanaonekana huku maji yakititririka chini kwa nguvu. Maji yanapita katikati ya miamba na miundo ya zege. Kuna bomba kubwa la chuma lililowekwa juu ya miamba. Na mizizi ya miti imeenea kando yake.

Huyu ni ngiri akiwa amelala kwenye ardhi yenye mchanga. Mwili wake umefunikwa na manyoya meupe na miguu yake miwili inaonekana. Ngiri huyu anapumzika na inaonekana kama amelala kwenye jua.

Kundi la wanaume watano wako ndani ya maji wakitumia mikono yao kuvuta kitu. Wanne wao wanavuta nyavu au kitu kingine cheusi. Wote wanaonekana wamevaa nguo fupi.

Mbele ya jengo kubwa, kuna sanamu tatu za wanaume zilizo mbele ya jengo hilo. Sanamu hizi zimetengenezwa Kwa chuma cha rangi nyeusi na zinaonyesha wanaume wakiwa wamevaa nguo za kijeshi.

Kando ya mto mdogo, kuna mamba amepumzika kwenye nyasi kavu. Mwili wake mrefu umetanda juu ya nyasi huku maji yakitiririka karibu naye. Kuna mawe mengi meusi yaliyopangwa kando ya mto.

Mtu mmoja anaonekana akitembea peke yake kwenye barabara ya vumbi iliyopita katikati ya msitu. Barabara hili imefunikwa na majani makavu ya miti.

Mitaani kuna matatu yenye rangi za kuvutia zikifanya kazi. Matatu moja yenye rangi ya zambarau na maneno legend yaliyoandikwa kando, imesimama kando ya barabara, ikipakia abiria.

Barabara kuu yenye njia nyingi. Inaonekana kuwa na magari machache yanayosafiri. Kuna basi la rangi ya bluu kando ya barabara likielekea upande mmoja. Juu ya barabara kuna bango kubwa la kijani linaonyesha majina ya miji.

Matatu mawili ya abiria yameegeshwa barabarani yote yana rangi nyeupe na mstari ya rangi ya njano, matatu moja lina maandishi yanayosomeka river line na Mombasa upande wa kulia huku lingine likiwa na neno Mombasa pande mbele.

Kikundi cha watu kinaonekana kwenye mtaa, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakitembea. Wengi wao wamevalia nguo za kawaida, huku wenginw wakiwa wamevalia fulana za buluu.

Magari ya kila aina yanajaa barabara, huku lori la kubebea mizigo likiwa mbele. Lori hilo lina rangi ya bluu na limebeba magogo ya miti. Upande wa kulia kuna basi la abiria, lenye rangi ya manjano na bluu, likiwa limeandikwa City Shuttle.

Barabara yenye shungli nyingi inaonyesha magari yakiendesha Kwa msongomano. Magari ya kila aina ikiwemo malori, mabasi na magari madogo yamejaa barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara wakisuburi vyombo vya usafiri.

Barabarani kuna magari mengi yakiwemo matatu, magari madogo na pikipiki. Matatu moja imepambwa na picha ya simba, huku nyingine ikiwa na maneno veteran yaliyoandikwa juu yake.

Magari mengi yamekwama kwenye foleni ya trafiki. Maafisa wa polisi wa trafiki wakiwa wamesimama katikati ya barabara, wanaongoza magari. Magari haya ni pamoja na basi, magari madogo, na pikipiki.

Mitungi miwili mikubwa ya plastiki ya kuhifadhi maji yenye rangi nyeusi, imewekwa ndani ya jengo. Mabomba ya kijani yanapita mbele ya mitungi hiyo yakionekana kuunganisha mitungi hiyo.

Duka la kuuza maji na bidhaa nyingine limesimama na milango yake iko wazi. Bango kubwa juu linaonyesha maneno ice na Have a cold and refreshing moment ,yakiashiria kuwa wanauza vinywaji baridi.